Maduka mengi utayapata yamebandikwa kibao kama vile Mpesa. Hiki ni kibao kinaonyesha kwamba unaweza toa pesa ama kutuma pesa katika sehemu nyingi katika nchi ya Kenya. Hili duka limepambwa bidhaa tofauti tofauti pia unakaribishwa unapopita maeneo haya ili ukapate kujipatia bidhaa na pata pia huduma za Safaricom ama huduma za Mpesa. Karibu sana.

Gari aina ya subaru limeegezwa katika maadhari mazuri kuashiria kuwa limetulia huku labda likitazama ama mwenye gari ameshuka akitazama na kuangalia vile maeneo haya yako.

Muuzaji katika duka hili duka alilolipanga vizuri linaonyesha kwamba kuna mpesa ama huduma ya simu ya kufurusha pesa katika njia ya rununu karibu sana kwa duka hili ukapate kuhudumiwa na bidhaa kadhaa kadha kama za electroniki ziko katika duka hili, karibu upate kuhudumiwa mteja.

Muuzaji kwenye kibanda hiki kweli amebobea. Amepanga vitu katika njia mufti sana. Matunda ya kila aina, ndizi, machungwa maembe, tikitimaji. Huyu kweli anajua kuuza, anajua kuandalia wateja wake bidhaa za kutumia katika nyumba.

Muuzaji Fatah mwenye duka kubwa, amefungua milango yake ya duka kufanya biashara, huku akona huduma za M-Pesa. M-Pesa ni huduma ya Safaricom, ambapo huhudumia wateja mbalimbali kupitia simu ya kupeperusha pesa katika sehemu tofauti tofauti, hata ng'ambo pia.

Kampuni ya Raa Auto inaonyesha onyesho la gari la mercedes Benz. Kampuni hii iko na magari mengi lakini wameangazia hili gari la mercedes Benz kuonyesha kwamba gari hili ni bora na ni zuri sana kwa mteja wewe kununua ili ukapate kutumia katika barabara zetu za hapa nchi ya Kenya.

Duka la mapambo limepambwa vizuri, duka la kuuzia vitenge vya kila aina, duka hili limepangwa katika njia nzuri mufti ya kupendeza. Vitenge vya kina mama ,vitenge vya wazee, vitenge vya watoto huwezi kosa mahali hapa, karibu sana katika duka hii.

Duka lenye kijibango cha mpesa, kampuni ya Safaricom ya kuhudumia wateja, kutuma, kutoa na kufurusha pesa hata nchi za ngambo kupitia simu yako ya mkononi ama rununu imewasaidia wakenyaa wengi kutuma ama kutoa pesa kwa haraka na kwa wepesi.

Magari yamepangwa vizuri katika maonyesho ya magari, kweli magari haya ni ya kila aina ya kampuni ya Toyota. Magari haya hua yanapendeza na kuvutia yenye rangi za kila aina kwa ajili ya wateja kupendezwa na kununua haya magari.

Kampuni ya bima inaitwa my fair, bima hii hutumika upande wa kwa ajili ya ugonjwa , kwa ajili ya magari. Kila aina ya bima wanatoa hawa May Fair, jaribu kutembelea ofisi zao nao utapata huduma hizo za bima.

Muuzaji amepamba duka lake la kuuzia vitu ya nyumbani. Mamboga, matunda pamoja na nyanya na vitunguu. Kweli duka hili na kibanda hiki kinapendeza kweli. Karibu uweze kujipatia matunda na bidhaa zako za nyumbani kwa ajili ya kutumia.

Duka hili la maonyesho ni duka la kampuni ya Mercedes Benz Centre. Hichi ni kituo ama maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya kuuza magari haya ya Mercedes Benz. Karibu sana ukaipatie Mercedes yako ili ukapate kufurahia katika safari zako.

Kampuni ya bima ya AAR ikishirikiana na kampuni ya madawa inaitwa MYDAWA na CheckUps. Hizi ni kampuni za kuletea watu madawa katika manyumbani mwao. Ukiagiza dawa katika mtandao wanakuletea mpaka kwenye mlango wako. Agiza leo na upate hizo dawa kwa haraka na upesi.

Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye duka hili hapa nje. Pako na unga wa ngano pamoja na wa sima, mchele pia uko katika njia mufti. Soda ya kampuni ya Coca Cola kwenye pakiti zingine kwenye kreti. Nje kuna friji ya Coca Cola na mengineyo pia katika duka hili.

Gari dogo limefunguliwa milango na huku ni kama huyu mwenye gari ameacha ufunguo kwenye lango aliofungua akaacha wazi. Hizi funguo mara nyingi hutumika kwa kupeleka gari na pia kuamsha gari na pia kufungia gari.

Gari limepambwa vizuri, limeundwa vizuri katika muundo wa kisasa katika maonyesho ya magari. Gari hili ni aina kama Landcruiser. Gari hili ni mojawapo ya gari ambapo ni la kifahari na linapendeza sana.

Gari jeupe la aina ya suzuki limo barabarani likielekea. Gari jeupe nzuri kweli, limeundwa katika muundo wa kisasa kuonyesha kwamba kweli watu wamebobea katika uundaji wa magari.

Soko limenoga, katika soko hili kuna kila aina ya mboga, matunda, pamoja na wateja wanaonunua mboga zao, matunda yao, ili kwa matumizi ya manyumbani.

Pesa za jamhuri ya Kenya, kuna mia mbili, kuna noti ya mia tano, kuna noti elfu moja, zimepagwa kwa ajiri ya kuhesabu na zina kaa kama mwana biashara alikuwa anafanya hesabu yake, akizipanga kulingana na mafungu ya herufi.

Wachuuzi wako sokoni wameandaa katika meza zao za muonyesho bidhaa mbali mbali za kutumia katika nyumba kama vile matunda mboga pamoja na maembe machungwa, na wanunuzi wamo hapo wakinunua vitu ilikutumia katika manunuzi yao ya nyumbani.

Hivi ni vikapu vya kitamaduni vilivyoundwa vizuri kupitia rangi mbalimbali na vimewekwa katika mahali pa maonyesho ilikuuzia wateja. Hivi vikapu mara nyingi hutumika katika kubeba mizigo ama kuwekea vitu katika nyumba zetu.

Bima ya Jubilee ni bima ambayo inashughilikia wagonjwa wa ndani, mara nyingi inatumika kwa wanaojifungua ikiwa katika malipo rahisi sana ya chini.

wachuuzi wamekuja sokoni ili kuuza bidhaa zao mbalimbali. Katika soko hili pamejaa watu wa kila aina. Mama ameinama anachukua machungwa pamoja na wengine wako wamesimama wakitazama nini watabeba nyumbani kwa ajili ya matumizi yao. Soko hili limeshika sana na wateja wako wengi kujichukulia vitu vya kutumia nyumbani.

Duka la maonyesho la magari. Magari yamepambwa kwa njia nzuri na ya kuvutia, magari ya kila aina. Kuja katika duka hili upate kujipatia gari lako, nayo utafurahia maana magari yameundwa vizuri na ya kupendeza.

Noti za elfu moja moja zimeshikiliwa na mhudumu wa banki. Noti hizi za elfu zimefungwa vizuri na mara nyingi zikiwa nyingi huhesabiwa kwa mashine maana ziko mingi na ukihesabu kwa mkono zitakuchelewesha na itachukua muda mwingi sana.

Gari hili maalum limeundwa ni kwa ajili ya kubeba magari mengine, kuyasafarisha katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Ni kwa ajili ya maonyesho ya magari inaitwa Car Hauler Trailer. Hii ni kampuni ambapo husafirisha magari kila mahali na kwa ajili ya wateja ili wakapate kuyanunua.

Wachuuzi wako kwenye soko kuu wakiuza nguo zao na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wateja kununua na matumizi yao ya nyumbani.